Wanafunzi wanaonekana wakitumia kompyuta ndogo shuleni. Mmoja wao akiwa amevalia kofia ya buluu na sare ya shule amejikita kwenye kazi yake. Wengine wameketi kwenye madawati yao nyuma yake. Darasa linaonekana kutoa nafasi ya kutosha kwa kila mwanafunzi. Hali hii inaashria elimu ya kisasa.

Watoto kadhaa weusi wakitumia kompyuta. Wamekusanyika mbele ya skrini mmoja wao akishika kipanya na mwingine akionyesha kitu kwenye skrini. Wanaonekana wamejishughulisha na wanajifunza. Hali hii inaonyesha watoto wakijifunza labda shuleni au katika kituo cha jamii.

Watoto wawili wanaonekana kuwa wasichana wakiwa wamekaa karibu na kompyuta mpakato na wakitazama skirini yake. Mtoto mmoja yuko mbele akiegemea mikono yake kwenye kitu kinachofanana na meza ya mbao na anatabasamu kidogo huku akitazama mbele.

Msichana mdogo anaandika kwenye daftari au kitabu huku akiangalia skrini ya kompyuta ndogo iliyo mbele yake. Kwenye skrini ya kompyuta kuna mwanaume anayeonekana akizungumza labda kupitia simu ya video au mkutano wa mtandaoni. Hali hii inaashiria somo la mtandaoni.

Mtoto mdogo mwenye nywele zenye mikunjo akitazama kwenye kompyuta ndogo. Anaonekana kuwa makini na kutabasamu kidogo uku akishika kalamu mkononi. Hali ya jumla inaashiria kuwa mtoto huyu anajifuza au anashiriki katika shughuli fulani kwenye kompyuta labda masomo ya mtandaoni au burudani ya kielimu.

Mwanamke ame keti kwenye kaunta ya jiko akitumia kompyuta ndogo, jiko lina muundo wa kisasa na safi likiwa na vigae vyeupe vilivyo pangwa . Kuna rafu za mbao zilizopachikwa ukutani zikiwa na vitu vichache vya mapambo, dari lina onekana kuwa wazi ikionyesha miimili ya mbao na paa la chuma, jambo linalo toa hisia za nafasi kubwa.

Watu wawili, mwanamke na mwanaume, wanaonekana kuwa katika mazingira ya ndani, labda nyumbani au ofisi. Mwanamke yuko mbele akitumia kompyuta ndogo na anaonekana kuwa amejikita kwenye kazi yake. Mwanaume yuko nyuma yake akiongea kwenye simu, akitoa hisia ya kuwa anafanya shughuli zake.

Msichana mchanga ameketi mbele ya kompyuta ndogo akionekana kujifunza au kuhudhuria mkutano wa mtandaoni. Ana vichwa vya masikio masikioni ikionyesha kuwa anasikiliza sauti. Kuna mwanamme anayeonekana kama mwalimu au mzungumzaji akitumia ubao mweupe kufundisha au kuwasilisha. Msichana ana kalamu mkononi na daftari mbele yake akionyesha kujikita katika masomo au kazi yake.

Wasichana watatu wadogo wakiwa wamevalia sare za shule, wakijifunza au kufanya kazi pamoja kwenye kompyuta ndogo. Wamejikusanya karibu na kompyuta na mmoja wao ana onekana akionyesha kitu kwenye skrini. Wasichana wote wakiwa makini na wanaonekana wakishirikiana. Nyuma yao kuna mandhari yenye miti na mimea ikionyesha kuwa wako nje yao karibu na eneo la kijani kibichi.

Watu wawili mwanaume na mwanamke, wakiwa wameketi mbele ya komputa ya pajani. Inaonekana kama wanafanya kazi pamoja au wanajifunza kitu. Mwanamke yuko upande wa kushoto amevaa Sweta ya rangi ya pinki na miwani ya macho .Ana nywele za rangi nyepesi na anaonekana kuwa makini.

Kijana labda mwanafunzi ameketi akiwa amevaa koti jekundu. Ameketi mbele ya kompyuta ya pajani na amevaa vipokea sauti vya masikioni. Anazingatia sana kile anachokifanya kwenye kompyuta, labda akifanya kazi ya shule, akicheza mchezo wa video au akifanya shughuli nyingine inayohitaji umakini kupita mtandaoni.

Mtu anaandika kwenye daftari huku mbele yake kukiwa na kompyuta ya mezani, inayoonyesha mwanamke akitoa mada au somo. Mwanamke huyu anaonekana akiwa mbele ya ubao au sehemu yenye michoro. Mtu huyu anasoma au anajifunza kwa njia ya mtandaoni, akichukua maelezo kutoka kwa mada inayotolewa kwenye kompyuta.

Kijana anaonekana akitumia kompyuta ndogo kupiga simu ya video. Kwenye skrini ya kompyuta anaonekana mwanamke mweusi akitabasamu. Inaonekana kama wanawasiliana. Pembeni yake kuna mmea mdogo kwenye sufuria na meza yake inaonekana nadhifu. Hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu na yenye utulivu ikionyesha labda ni nyumbani au mahali pa masomo.

Wasichana wawili wanaonekana kuwa wanafunzi wakiwa wameketi pamoja kwenye dawati na kutazama kifaa cha kidijitali pengine kompyuta kibao. Msichana wa kushoto ana nywele ndefu nyeusi, anaonekana ana siri ya kihindi, msichana wa kulia ana nywele ndefu za dhahabu na anaonekana ana siri ya kizungu, wamekaa kwenye dawati ya shule.

Mikono miwili inaonekana juu ya kibodi ya kompyuta ya mkono. Vidole vya mtu huyo viko juu ya vitufe vikiashiria kuwa anaandika haraka au anatumia programmu fulani. Ngozi yake inaonekana kuwa ya rangi ya kawaida. Nyuma ya kompyuta, kuna sehemu ya kufuatilia nyingine ya kompyuta ikionyesha kuna mtu huyo anaweza kuwa anafanya kazi kwenye usanidi wa kompyuta mbili.

Mwanamke anaonekana kuwa na nywele fupi ameketi kwenye dawati akiangalia karatasi. Anaonekana kuwa katika mazingira ya ofisi au chuo na kompyuta mpakato na mimea ikiwa nyuma yake. Mwanamke huku anafanya kazi kwa umakini na anaonekana kuwa anajishughulisha na kile anachokisoma.

Mwanamke mchanga ambaye anaonekana kuwa akijifunza au kufanya kazi. Mwanamke huyu ana nywele nyeusi zilizopinda na amevaa shati ya rangi ya kimachungwa. Ana tabasamu usoni mwake huku akishika kalamu na kuandika kwenye daftari lililofunguka. Kompyuta ndogo ya mkononi ipo wazi mbele yake kwenye meza nyeupe. Nyuma yake kuna televisheni kubwa kwenye ukuta. Ingawa maudhui yake hayaonekani wazi, mazingira yanaonekana kuwa ya nyumbani.

Mwanaume anayeonekana kuwa mwalimu au mwadhiri anafundisha au kutoa mada mbele ya kamera na kompyuta ya mkononi. Mwanaume huyo ana nywele fupi za kijivu na anaonekana kuwa na umri wa makamu. Mbele yake kuna kompyuta ya mkononi iliyo wazi ikionyesha yuko anatumia teknolijia kufundishia. Upande wa kushoto wake kuna kamera ndogo ya video iliyowekwa kwenye tripodi ikionyesha kuwa anarekodi somo au anafanya mkutano wa video.

Kundi la vijana wakiwa wameketi mezani wakifanya kazi kwenye kompyuta ndogo na kompyuta za mezani. Wanaonekana wakiwa katika mazingira ya ofisi au chumba cha kazi cha kisasa, na wanajishughulisha na programu za kompyuta au maendeleo ya programu, wakionyesha ishara za kuwa ni watengenezaji wa programu.

Mtu anatumia kompyuta mpakato kwa ajili ya mkutano au somo la mtandaoni. Kwenye skrini ya kompyuta kuna mwanamke huenda mwalimu au mzungumzaji akiwa mbele ya ubao mweupe na maktaba ya vitabu. Mtu anaye tumia kompyuta ameketi kwenye meza na watu wengine wawili mbele yake wakionyesha mazingira ya kujifunza.

Mwalimu anamsaidia mwanafunzi mdogo ambaye ameketi kwenye dawati na anatumia kompyuta ndogo. Mwalimu huyo anaonekana akitabasamu na kumwongoza mwanafunzi. Wanafunzi wengine kadhaa wanaonekana nyuma, wengine wakiwa wanatumia kompyuta zao ndogo pia. Wanafunzi wamevalia sare za shule na wanaonekana wakijifunza kwa bidii.

Mtu ambaye anaonekana kuwa mwanafunzi akiwa ameketi kwenye dawati la mbao na akitumia kompyuta ndogo kwa ajili ya masomo. Kwenye skrini ya kompyuta kuna picha ya mwalimu akifundisha au akitoa mada. Dawati pia lina vitabu, kikokotoo na chombo cha kalamu zilizo na penseli zenye rangi tofauti. Mwanafunzi huyu anaonekana akiandika kwenye daftari.

Mwanamke mchanga mwenye nywele zilizosokotwa amevaa miwani na vipokea sauti vya maskioni ameketi mbele ya kompyuta ya pajani akishiriki katika mkutano wa videoo . Anaonekana amezingatia skrini ya kompyuta.

Mwanamume ameketi kwenye meza ya mbao na karibu naye kuna glasi ya maji na mmea mdogo wa kijani kwenye sufuria. Mandhari ya nyuma yanaonyesha ukuta wa matofali na dirisha kuashiria kunaweza kuwa ndani ya ofisi au nyumba yenye mwanga wa asili akifanya kazi zake au akisoma akitumia komputa dongo.

Mwanamke na mtoto wakitumia kompyuta ndogo wakiwa wamevaa vipokea sauti. Wanaonekana wameketi pamoja kwenye sofa na mwanamke amemkumbatia mtoto kwa upendo. Mtoto ambaye anaonekana kama mvulana anaangalia kwa umakini skrini ya kompyuta. Wote wawili wamevaa nguo za starehe zikionyesha hali ya utulivu na faraja.

Kijana mmoja akiwa amekaa kwenye meza na anatumia kompyuta ndogo. Anaonekana anatabasamu na kuandika kitu kwenye daftari. Amevalia shati la miraba juu ya fulana. Nyuma yake kuna rafu nyingi zilizojaa vitabu, zikionyesha kuwa anaweza kuwa kwenye maktaba au chumba cha kusoma chenye vitabu vingi.

Darasa tupu la shule. Kuna viti na meza nyingi zilizopangwa kwa safu. Viti ni vya rangi nyekundu. Kuna skrini kubwa ya kuonyeshea ipo ukutani mbele ikiashiria kuwa darasa hili limetayarishwa kwa ajili ya kufundishia na kujifunza. Sakafu inaonekana kuwa safi na iliyotunzwa vizuri.

Chumba chenye vitanda vingi vinavyoashiria kuwa ni eneo la kulala la wanafunzi. Vitanda hivi ni vya chuma, vingine vimetandikwa kwa magodoro meupe. Mazingira ya chumba yanaonekana kuwa raisi na ya kawaida bila mapambo mengi. Kuna mwanga hafifu unaoingia chumbani labda kutoka dirishani au taa za ndani.

Watu kadhaa wakifurahia kuogelea kwenye bwawa la kuogelea. Kuna mtu amelala kifudifudi akitumia kifaa cha kusaidia kuogelea labda anajifunza kuogelea au anafanya mazoezi. Watu wengine wanaonekana wakiogelea kwa uhuru au wakipiga soga ndani ya maji. Kando ya bwawa, kuna viti na meza ikionyesha kuwa ni eneo liliotengenezwa kwa ajili ya kupumzika na starehe baada ya kuogea.

Kuna wanafunzi kadhaa wakisoma maktabani. Msichana mmoja mbele amejikita kwenye kitabu, huku wengine wakiwa wamekaa viti vya nyuma yake wakifanya masomo yao. Rafu za vitabu zilizojaa, ziko nyuma ya wanafunzi zikionyesha wingi wa rasilimali za kusoma. Mwangaza hafifu unaingia ndani ya chumba ukifanya mahali hapo pawe pazuri kwa kujifunza wanafunzi wamevalia nguo za kawaida na wote wanaonekana wamejishughulisha na masomo.

Ni darasa tupu liliokuwa na viti na meza za mbao. Zimepangwa kwa safu zikionyesha mpangilio wa kawaida wa shule. Kuna madirisha matatu makubwa yaliyowazi yakiruhusu mwanga wa kutosha kuingia ndani. Kuta zinaonekana kuukuu zikionyesha umri wa jengo.

Kundi la watu wengi wao wakiwa vijana wakishiriki katika shindano la riadha au mchezo kwenye uwanja wa nyasi. Wengine wanakimbia huku mmoja akiwa amechuchumaa akionekana akijitahidi kumaliza mbio. Nyuma yao kuna miti na majengo ya kuashiria kuwa eneo hili linaweza kuwa uwanja wa shule.

Uwanja wa nyasi wenye shughuli nyingi ambapo kundi la watoto. Hawa vijana wanakimbia katika mashindano ya riadha. Wengine wako mbele wakikimbia kwa kasi huku mmoja akiwa amechuchumaa, akionyesha juhudi kubwa. Nyuma yao kuna watu wengi waliokusanyika baadhi wakiwa wamesimama na wengine wamekaa chini ya mahema meupe wakitazama mashindano.

Wodi ya hospitali yenye vitanda kadhaa vya wagonjwa. Vitanda hivyo vina muundo wa chuma na magurudumu na baadhi vimefunikwa kwa shuka za rangi ya waridi na nyeupe. Kati ya vitanda kuna pazia za rangi ya bluu zinazoning'inia kutoka kwenye vijiti vya chuma vilivyowekwa juu, zikitoa faragha kwa wagonjwa.

Darasa kubwa lenye viti na meza nyingi zilizo pangwa kwa safu ndefu. Kila meza ina kiti chake ikionyesha mpangilio wa kawaida wa chumba cha masomo. Madirisha marefu yamejipanga kando ya ukuta yakiruhusu mwanga wa asili kuingia. Juu kuna taa za umeme zilizopangwa sambamba zikitoa mwangaza wa ziada. Darasa linaonekana tupu likisubiri wanafunzi au tukio flani.

Ni chumba kikubwa kilicho na vitanda vingi vinavyofanana vya bweni. Kila kitanda kimefunikuwa na chandarua cha kijani, kikiashiria ulinzi dhidi ya mbu na wadudu wengine. Kati ya vitanda kuna sanduku kubwa la chuma lenye picha ya paka ambalo linaweza kutumika kuhifadhi mali.

Mwanamke anajishugulisha katika maktaba au duka la vitabu akipanga au kuchagua vitabu kutoka kwenye rafu. Mwanamke huyo amevaa mavazi ya kijivu na anaonekana amevaa barakoa usoni. Jambo linaloashiria tahadhari za kiafya. Nywele zake zimefungwa vizuri.

Chumba kinachoonekana kuwa cha bweni au chumba cha kulala cha kushiriki, katikati kuna kitanda cha ghorofa. Pembeni mwa kitanda kuna rafu ya mbao iliyojengwa ukutani ikiwa na vitu mbalimbali vilvyopangwa juu yake, kama vile vitau, vipodozi au vitu vingine vya kibinafsi.

Darasa au ukumbi wa mafunzo ambapo kuna kundi la watu walioketi kwenye madawati wakifuatilia somo au mada fulani. Mbele ya darasa, upande wa kushoto kuna mwanaume mmoja amesimama akionekana kama mwalimu, au mwezeshaji akiwa anazungumza, na kuelekeza umakini.

Hiki ni chumba cha kulala labda bweni. Kuna vitanda viwili ambavyo vinaonekana. Kuna viti vya rangi nyekundu. Kitanda hicho kinaonekana kimetegezwa na mbao. Katika ukuta kunaonekana kumepakwa rangi nyeupe.

Ni basi la shule lenye rangi ya njano lililoegeshwa. Nyuma ya basi kuna mandhari ya wazi ikiwa na mimea na labda majengo machache kwa mbali. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri na anga la bluu likiashiria siku yenye jua.

Ni darasa tupu lenye viti na meza zilizopangwa vizuri. Viti na meza ni vya mbao, vikiashiria shule ya kawaida. Kuna madirisha mawili yanayoingiza mwanga wa asili ndani ya chumba. Darasa linaonekana safi na limepangwa likisubiri wanafunzi. Mazingira yanatoa hisia ya utulivu na utayarifu kwa masomo.

Chumba chenye vitanda viwili vikubwa vya kulalia vyenye mashuka ya kijani kibichi kuna meza ya mbao na viti vichache upande wa kushoto mlangoni unaonekana Kuongoza kwenye chumba kingine labda bafuni upande wa kulia wa meza chumba kinaonekana kuwa 'na nuru kidogo

Wachezaji wa soka watano wakiwa uwanjani, wakiwania mpira wa miguu. Watatu wamevalia jezi za rangi ya buluu na nyeupe huku wengine wawili wakiwa na jezi za njano. Wachezaji wanaonekana wakikimbia wakipiga teke na kujaribu kumiliki mpira. Mandhari inaonyesha uwanja wa wazi na baadhi ya watu wanaonekana nyuma wakiangalia mchezo.

Ni chumba chenye kitanda Cha gorofa mbili ambacho hupatikana kwenye bweni. Kitanda cha juu kina godoro jekundu huku cha chini kikiwa na godoro la buluu lenye vitone. Kando ya kitanda kuna kabati la mbao lenye milango miwili. Dirisha lenye pazia la rangi ya kahawia linaonekana kutoa mwanga hafifu ndani ya chumba. Mazingira yanaonekana kuwa rahisi na yasiyo na vitu vingi.

Chumba kirefu chenye mpangilio wa vitanda vingi upande wa kushoto na kulia wa njia katikati. Kila kitanda kimefunikwa kwa shuka ya rangi ya waridi, chandarua cheupe kilichoning'inia kutoka juu kikitoa mwonekano safi na nadhifu.

Chumba kinaonekana kuwa cha shule ya chekechea au darasa la watoto wadogo. Chumba kimejaa meza na viti vidogo vya rangi mbalimbali kama vile nyekundu, kijani na njano zikiwa zimetawanyika chumbani. Kwenye kuta za nyuma kuna rafu zilizojaa vitabu na vifaa vya kufundishia. Na kuna ubao au karatasi zilizo na michoro zilizobandikwa ukutani.

Katika darasa la cha chuo kikuu mwalimu ana onekana amesimama mbele ya ubao meupe aki andika au kufafanua jambo fulani , wanafunzi kadhaa wameketi kwenye viti na meza waki andika au kusikiliza kwa makini. Darasa linaonekana kuwa na mazingira kawaida ya kujifunzia.

Kuna kundi kubwa la watu wameketi chini sakafuni. Watu hawa wanaonekana wamevaa sare labda sare za shule ama za sare za jeshi katikati ya ukumbi kuna mtu mmoja amesimama akionekana kama anaonyesha ama anafanya mazoezi ya karate au Sanaa nyingine ya kijeshi. Amevaa sare nyeupe.

Eneo la nje labda uwanja wa shule au chuo ambao unatumika kwa mchezo. Kuna watu wachache walio tawanyika uwanjani , wengine wamesimama na wengine wanaweza kuwa wanacheza au wanasubiri . Nyuma ya uwanja kuna majengo kadhaa yanaonekana kuwa shule au chuo.

Chumba chenye vitanda vya ghorofa, kuna vitanda viwili upande wa kushoto ambavyo ni vitanda viwili vya ghorofa. Upande wa kulia kuna kitanda kimoja cha ghorofa ambacho kimejipanga ukutani. Chumba kinaonekana kuwa rahisi na kimepangwa kwa ajili ya kulala. Labda katika hosteli, kambi au chumba cha kulala cha watu wengi. Hakuna samani nyingine zinazoonekana, rangi za ukuta zinaonekana kuwa nyepesi.

Chumba chenye vitanda kadhaa ambavyo vinaonekana kuwa ni sehemu ya mabweni. Kuta za chumba zimepakwa rangi ya zambarau. Vitanda hivyo vina fremu za mbao na magodoro meupe. Chumba kinaonekana kuwa safi na kimetunzwa vizuri. Kuna dirisha lililo upande wa kulia wa picha likiruhusu mwanga kuingia ndani.

Chumba cha kulala chenye kitanda kimoja. Kitanda kina shuka ya rangi ya kijani kibichi. Juu ya kitanda kuna chandarua cheupe kilichoning'inia kutoka dari likiashiria ulinzi dhidi ya mbu. Katika kona ya chumba kuna kabati la nguo la mbao lenye kioo kikubwa mlangoni.

Ni chumba cha kulala kilichopangwa vizuri, kitanda kimefunikwa na blanketi laini na kuna mito safi na taulo zilizokunjwa vizuri juu ya kitanda, ukuta nyuma ya kitanda umepambwa kwa muundo wenye rangi mbalimbali ukipachumba muonekano wa kipekee na wa kuvutia ,upande wa kushoto kuna mlango mweupe unaopendeza chumba kinaonekana kuwa safi na chenye utulivu.

Chumba cha kulala kilichopangwa vizuri na samani za kisasa. Katikati ya chumba kuna kitanda kikubwa chenye shuka nyeupe safi. Upande wa kushoto wa kitanda kuna kiti kimoja chenye muundo wa kupendeza na labda meza ndogo ya pembeni karibu na kitanda, upande wa kulia wa kitanda kuna dirisha kubwa lenye mapazia kahawia likiruhusu mwanga asili kuingia ndani. Taa ya kisasa imeninginia kutoka ndani.

Vitanda viwili viwili vilivyo tengenezwa kwa mbao. Kila kimoja kikiwa na magodoro ta bluu. Chumba kinaonekana safi na kimepangwa vizuri kikiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya wanafunzi kuishi. Aina hii ya vitanda ni ya kawaida sana katika mabweni ya wanafunzi hasa nchini Kenya.

Chumba chenye kopyuta mingi kinachonekana kama maabara ya kopyuta au kituo cha mafunzo ya kopyuta. Kopyuta zimepangwa kwa safu kila moja ikiwa na scrini na kibodi chake. Zimewekwa juu ya madawati, chumba kinaonekana kimeandaliwa vizuri kwa ajili ya kufundishia au kufanyia kazi za kopyuta.

Vijana wawili wanaonekana wakicheza mpira wa miguu nje, labda kwenye uwanja wa shule. Wamevaa sare za michezo na mmoja wao anaonekana akijaribu kucheza mpira ulioko chini. Karibu nao kuna mtu amevaa fulana yenye neno coach nyuma akisimama na kuwaangalia. Ikionyesha kuwa labda anawafundisha au kuwasimamia.

Uwanja wa mpira ya kikapu unaonyesha wachezaji wa kike wakicheza mchezo. Wachezaji wamevaa sare za rangi tofauti, moja ikiwa samawati na nyingine njano zikionyesha timu mbili tofauti. Mchezaji mmoja mwenye sare ya samawati anaonekana akidaka mpira na kukimbia huku mchezaji wa timu pinzani mwenye sare ya njano akijaribu kumzuia. Nyuma yao wachezaji wengine wako kwenye benchi au kando ya uwanja wakisubiri zamu yao wakitazama mchezo.

Darasa tupu lenye viiti na meza za mbao zilizopangwa kwa safu. Hakuna wanafunzi au mwalimu anayeonekana darasani, ikionyesha labda ni nje ya saa za masomo. Wakati wa mapumziko au shule imefungwa. Kuta za darasa zinaonekana kuwa na rangi angavu na kuna madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa asili.

Ni duka la vitabu. Vitabu vimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu vikiwa na rangi na ukubwa tofauti. Baadhi ya vitabu vimepangwa kwa usawa vingine kwa wima upande wa kulia na kushoto wa rafu kuu. Kuna rafu nyingine zilizo jaa vitabu vikionyesha mkusanyiko mkubwa wa machapisho.

Maktaba ya shule ina rafu nyingi za vitabu zilizojazwa vitabu zikipagwa vizuri kando ya ukuta. Mbele ya rafu za vitabu kuna madawati na viti kadhaa vilivyopagwa kwa safu, vikipendekeza nafasi ya kusoma au kujifuza. Madirisha yananondo za chuma kwa ajili ya usalama. Hali ya jumla ya maktaba inaonekana kuwa safi na yenye utulivu, ikitoa mazingira mazuri ya kujifunzia.

Darasa hili linaonekana kuwa la zamani na lilochakaa kiasi likionyesha ishara za matumizi ya muda mrefu na labda uwapo wa matengenezo. Madawati na viti vilivyotengenezwa kwa mbao vimepangwa kwa utaratibu lakini vingi vineonekana kuchaka na baadhi vinaweza kuwa na uharibifu.

Darasa lililojaa kompyuta na watoto kadhaa wakiwa mbele ya kompyuta hizo Inaonekana ni darasa la kompyuta au kituo cha mafunzo ambapo watoto wanajifunza kutumia kompyuta. Wanafunzi wote wanaonekana kuwa wa shule ya msingi. Majengo yanaonekana kuwa rahisi na sio ya kifahari sana, huku kukuwa na mazingira safi na nadhifu yanayoashiria mahali pa kujifunzia.

Ni mambo ya ndani ya sebule ya kisasa na fani. Sakafu ni ya mbao inayong'aa na kuna sofa kubwa ya rangi nyeusi au kahawia yenye matakia mengi. Katikati ya chumba kuna meza ndogo ya kahawia iliyotengenezwa kwa vifaa vya asili. Labda mabao au nyuzi za asili na nzuri ndogo zenye muundo wa kijiometria chini yake. Dirisha kubwa lenye griya ya mraba linaruhusu mwanga wa asili kuingia ndani.

Kundi la watu wanaonekana kuwa watu wazima wakiwa wameketi ndani ya chumba kinachoonekana kama ukumbi au darasa. Wengi wao wamekaa kwenye viti vilivyopangwa safu huku wengine wakiwa wameketi kwenye meza zilizopangwa mbele yao. Katikati ya picha kuna meza yenye karatasi na labda kalamu ikionyesha uwezekano wa shughuli za kuandika au kurekodi.

Kundi la wanafunzi hawa watafiti wakiwa wamevalia makoti meupe ya maabara wakishirini katika shughuli za kielekroniki au uandisi wako wamekusanyika karibu na meza iliyojaa vifaa mbali mbali vya kielektroniki. kama vile waya. Bodi za saketi na vifaa vya kupima wanatoa hisia za kuzingatiana na kushirikiana katika mradi au zoezi

Wanaume kadhaa wanaonekana wakiinua vyuma katika ukumbi wa mazoezi. Mwanamume mmoja anainuwa uzito mkubwa akionyesha nguvu na kujitolea wengine wamesimama nyuma wakifuatilia au wakisubiri zamu yao. Kuashiria mazingira ya kufanya kazi pamoja na kuhamasishana.

Ni darasa la shule ya chekechea au shule ya msingi. Darasa lina meza ndogo za rangi ya kijani kibichi na viti vya plastiki vya rangi ya kijani kibichi na bluu vilivyopangwa kwa safu. Kwenye kuta za darasa kuna mabango yenye herufi za alpabeti, namba na labda picha za kufundishia zikionyesha kuwa ni mazingira ya kujifunzia kwa watoto wadogo.

Chumba chenye vitanda viwili kila kimoja kikiwa na shuka za kijani kibichi. Juu ya kila kitanda kuna chandarua cheupe kilichoning'inia kutoka dari. Katika chumba hicho kuna kabati la nguo na ukutani kuna picha iliyotandikwa. Dari ya chumba ina taa ndefu iliyowashwa na inaonekana kuwa na muundo wa matofali au viage.

Hili ni darasa la kompyuta. Kuna madawati marefu yanayotengenezwa kwa mbao ambayo yamewekwa kompyuta kadhaa zikiwa na skrini na kibodi. Pia kuna viti kadhaa vya plastiki vya rangi ya bluu na viti vingine vya mbao. Ukutani kuna ubao mweupe unaotumika kuandika. Dirisha lenye nondo linaonekana upande wa kulia vikiruhusu mwanga kuingia ndani ya chumba.

Chumba kinachoonekana kuwa cha kulala pengine katika hosteli, nyumba ya wageni au kambi. Ndani ya chumba hicho kuna vitanda viwili vikuu vinavyoonekana. Upande wa kushoto kuna kitanda kimoja cha chuma kinachoonekana kuwa kitanda cha ukubwa wa kawaida au cha kidogo zaidi kina fremu ya chuma inayopakwa rangi nyeusi au giza, na inaonekana kuwa na godoro lililofunikwa kwa shuka.

Hiki ni chumba cha kisasa cha mkutano kikiwa na meza ya mviringo maridadi yenye viti nane vya ngozi nyeusi tayari kwa ajili ya majadiliano muhimu. Upande wa kushoto wa chumba kuna skrini kubwa ya televisheni iliyowekwa ukutani ikionesha uwezo wa mawasiliano ya video au maonesho ya picha. Mwangaza wa chumba unaonekana kuwa mzuri.

Ukumbi mkubwa wa chakula au chumba cha kulia ukiwa na meza na viti vingi vilivyopangwa kwa safu ndefu ,meza zote zinaonekana kuwa tupu zikiashiria kuwa hakuna watu ndani ya ukumbi kwa wakati huo, kuta ziko na madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga wa asili kuingia, ukumbini unaonekana kuwa safi na umetunzwa vizuri na unaweza kutumika kwa ajili ya mikusanyiko mikubwa au mlo wa pamoja.

Chumba chenye vitanda vya ghorofa, labda katika hosteli au chumba cha kulala cha watu wengi. Kuna vitanda viwili vya ghorofa vya mbao vilivyopangwa ndani ya chumba. Kitanda kimoja kipo upande wa kushoto wa picha na kimepangwa wima, huku kile kingine kikiwa upande wa kulia. Kimepangwa kidogo kuelekea pembeni. Vitanda vyote vinaonekana kuwa na godoro na mashuka meupe.

Darasa lenye wanafunzi wengi ambao wameketi kwenye madawati yaliyopangwa kwa safu. Wanaonekana wamezingatia pengine wakifanya mtihani au kuhudhuria somo. Wanafunzi wengi wameelekea mbele, wakielekeza migongo yao kwa mtazamaji.

Ni maktaba iliyojaa vitabu ikiwa na rafu zilizopangwa vizuri. Watu wachache wanaonekana ndani ya maktaba hiyo wakionekana kuwa wamesimama au wakichagua vitabu hasa kuna mwanamke mmoja mwenye nywele ndefu mwenye rangi za kahawia akichagua kitabu kutoka rafu ya chini. Kando yake kuna mwanamke mwingine wawili wakiwa wamevalia hijabu au mavazi ya kitamaduni wakichagua vitabu kutoka sehemu tofauti.

Chumba kinaonekana cha mabweni chenye watu watatu. Msichana mmoja ameketi kwenye kitanda cha juu. Kwenye kitanda cha chini miguu ya mtu mwingine inaonekana ikionyesha mtu mwingine amelala. Upande wa kulia wa picha, mwanamke mwingine amesimama akitumia simu.

Wachezaji wawili wa mpira wa wavu wakiwania mpira katikati ya mchezo. Mchezaji mmoja aliyevaa jezi ya blue nambari kumi na mbili anaruka juu akijaribu kupiga mpira huku mchezaji mwingine aliyevaa jezi ya kijani naye pia akiruka juu kujaribu kuzuia mpira. Mpira wa wavu wenye rangi ya blue na njano unaonekana wazi juu ya wachezaji. Nyuma yao kuna wachezaji wengine na watazamaji.

Vitanda vya ghorofa vilivyopangwa ndani ya chumba ,vitanda hivi vimefunikwa na neti nyeupe labda Kwa ajili ya kujikinga na mbu au kwa usiri neti hizo zimepangwa Kwa umaridadi zikionyesha utunzaji. Chumba kinaonekana kuwa safi na zimepangwa vizuri Kwa kuzingatia aina ya vitanda na mpangilio inaweza kuwa Chumba cha kulala katika hosteli ya wanafunzi kituo cha bweni.

Wanafunzi watano wakiwa wamefungwa macho kwa vitambaa vya njano, wakishiriki katika mchezo au zoezi la shuleni. Wamejipanga kwenye uwanja wa michezo na wanavaa sare za shule zenye rangi tofauti kama vile nyekundu, nyeusi na nyeupe. Nyuma yao kuna miti na majengo. Hali hii inaweza kuwa sehemu ya shughuli za kujenga timu au michezo ya nje.

Wanafunzi wameketi kwenye madawati yao, ndani ya darasa kubwa au ukumbi. Wanafunzi hao wamevalia sare za shule na wamejikita kwenye karatasi au vitabu vilivyo mbele yao. Madawati yamepangwa kwa safu ndefu, yakionyesha mpangilio wa chumba cha mtihani au darasa la kawaida. Kulia mbele, kuna msichana akitazama mbele huku wengine wakionekana nyuma. Anga linaonekana kuwa nyepesi.

Kijana wa kiume akiwa ameketi kwenye sofa jeupe akisoma kitabu. Amevaa shati la bluu na suruali nyeusi. Nyuma yake na pembeni kuna rafu zingine zilizojaa vitabu zikionyesha kuwa yuko kwenye maktaba au chumba cha kusomea. Mazingira yanaonekana kuwa ya utulivu na yanalenga kujifunza.

Kundi la vijana wanne wanaonekana wakiwa nje na wote wameshikilia simu zao za mikononi na kuzitazama kwa umakini. Mmoja wa wasichana ameva ijabu ya blue na ameshika simu yake, uku kinyago cha angi ya zambarau kikiwa kimeninginia mkononi mwake.

Mwanaume mmoja amesimama juu ya miamba mikubwa inayoonekanaa kuwa sehemu ya mlima au kilimo. Amesimama katikati ya picha na anaonekana akitazama mbele. Labda akifurahia maandhali au kupiga picha. Mbingu njuu yake na mawingu meupe yaliyotawanyika na koongeza uzuri kwenye mandhali ya asiri. Chini ya miamba kuna mimea michache inayoashiria kuwa eneo hilo ni la asiri na labda lenye ukaame, kidogo au milima.

Mvulana mmoja aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu, akiwa na mwanamke kando yake. Kijana aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu anaonekana kuwa mvulana mdogo, labda wa umri ya shule ya msingi au sekondari ya chini. Ana tabasamu pana usoni mwake akionyesha furaha au kuridhika. Kiti chake cha magurudumu kinaonekana kuwa cha kisasa na amefungwa kamba za usalama.

Watoti wanne ambao wanaonekana kuwa ni wavulana wanaonekana wakitabasamu. Mmoja wao ameketi kwenye kiti cha magurudumu cha rangi nyeusi. Anaonekana kuwa akona ulemavu fulani. Wanafunzi hao wamevaa sare za shule.

Mwanamke mmoja anaonekana akiwa na mtoto msichana akiwa anamuonyesha kuchora ama kufanya kitu fulani. Wanaonekana kuwa makini kwa kile ambacho wnachokifanya. Mtoto huyo anaonekana pia ako makini kwa kile anachoambiwa.

Mvulana mchanga akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu chenye rangi nyekundu, ametabasamu na anaonekena mwenye furaha. Amevaa fulana nyekundu. Nyuma yake kuna rafu za vitabu zilizojazwa vitabu ikionyesha kuwa yuko katika maktaba au chumba chenye maktaba ya kibinafsi.

Mwanamke mzima na mtoto mdogo. Mtoto huyu ana sifa zinazoweza kuashiria hali ya Down Syndrome . Wote wawili wanaonekana wenye furaha na wanatabasamu. Mwanamke huyu anaonekana akishirikiana na mtoto, labda kama mwalimu, mzazi au mlezi, kwani wako katika mazingiria yanayoashiria darasani au shuleni, ukiwa na ubao mweusi nyuma yao. Inaonekana kama ugusiano wa joto na chanya kati yao.

Kundi la vijana wanne wakiwa wamekaa kwenye meza labda ndani ya maktaba au nafasi ya kusomea, kutokana na rafu za vitabu zinazoonekana nyuma yao, kuna mwanamke mmoja amevaa hijabu ya rangi ya kahawia akionekana akitumia kompyuta ndogo. Mbele yake kuna vitabu na kikombe. Mwanamke mwingine mwenye nywele zenye rangi ya shaba ameketi kando yake.

Wanawake wawili wanaonekana kutabasamu na wanazungumza kwa utulivu, Mwanamke aliyesimama anaonekana akimsaidia na kumshauri yule aliyekaa kwenye kiti cha magurudumu, ikionyesha uhusiano wa utunzaji au usaidizi. Mazingira ni safi na yamepambwa kwa rangi ya samawati na nyeupe. Taswira inatoa hisia ya ukalimu na utunzaji katika mazingira ya afya.

Mvulana mdogo aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu, akiwa ndani ya maktaba. Ametabasamu anaonekana mwenye furaha. Amevalia fulana jekundu. Nyuma yake kuna rafu ndefu zilizojaa vitabu, zikionyesha kuwa yuko mahali pa kujifunza au kusoma.

Mtoto mdogo wa kiume akiwa amekaa kitandani akitabasamu na kuangalia moja kwa moja kwenye kamera anaonekana kuwa na miguu bandia . Kitanda alichokalia kina shuka za rangi mbali mbali , na Kuna vitanda vingine nyuma yake vinavyoashiria kuwa anaweza kuwa katika bweni, kituo cha matibabu au makaazi ya pamoja. Mwanga una mwangazia mtoto vizuri na kuonyesha undani wa sura yake na sura yake.

Mwanamke na msichana mdogo wakiwa wameketi chini kwenye zulia lenye rangi, huenda wakisoma kitabu pamoja. Nyuma yao kuna kiti cha magurudumu kinachoashiria kwamba msichana huyo ana ulemavu au anahitaji msaada wa kiti hicho kwa usafiri. Mazingira yanaonekana kama darasani au chumba cha kuchezea.

Katika mpangilio wa ndani tunaona eneo tulivu linaloashiria mahali pa kusomea ama maktaba, ambapo rafu zimejaa vitabu vingi, zikijenga mazingira ya maarifa au tulivu. Katika nafasi hii, mtu anayeonekana mchanga akiwa amevaa shati lenye michoro ya kuvutia, ameketi kwa utulivu kwenye kiti cha magurudumu.

Mwanamke na mtoto wakiwa wameketi mezani, wanaonekana kuwa washiriki katika mawasiliano. Mtoto ambaye anayeonekana kuwa mvulana amevaa kifaa cha kusaidia kuskia skioni, akionyesha anaweza kuwa na changamoto ya kuskia. Mwanamke anatoa ishara ya utulivu au kimya kwa kidole chake .Jambo ambalo linaweza kuashiria umuhimu wa utulivu wakati wa mawasiliano.

Mke anaonekana akimsaidia mtoto mdogo kutumia kifaa cha kidijitali, pengine kompyuta kibao. Wote wawili wamejikita kikamilifu kwenye shughuli hiyo, huku mwanamke akitoa mwongozo kwa upole. Kifaa wanachotumia kinaweza kuwa sehemu ya mfumo wa kujifunzia kama vile kifaa maalum au programu ya elimu, inayowezesha watoto kujifunza kwa njia shirikishi na ya kuvutia.

Kundi la watu huenda wafanyikazi au wanafunzi, wamekaa kwenye meza katika chumba kinachoonekana kama cha mikutano au darasa. Watu hao wako katika majadiliano au mkutano na mwanamke mmoja katikati anaonekana akizungumza na kutumia ishara za mikono. Kompyuta ya mikononi pia inaonekana mezani.

Mtoto mdogo anaonekana kuwa mvulana, akiwa amevaa vipokea sauti maskioni .Ana nywele fupi za rangi ya kahawia iliyokolea ,na uso wake umetazama juu kidogo, akionekana kama anaangalia kitu au anaskiliza kwa makini .Amevalia shati la mikono mirefu la rangi ya kijani na buluu. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa na kuta zenye rangi nyepesi.

Mtoto ambaye anaonekana kuwa na ulemavu ameketi kwenye kiti cha magurudumu akichora au kupaka rangi akiwa na mwalimu au mlezi. Wote wawili wanaonekana kufurahia shughuli hiyo wakitabasamu na kushirikiana. Mazingira yanaonekana kama darasa au kituo cha kujifunzia na kuna vitabu nyuma yao.

Wanawake wawili wako jikoni wakishiriki katika shughuli yao ya kupika au kuoga, mwanamke moja ambaye anasifa za watu wenye hali ya down syndrome amevaa nguo ya kujinginga uchafu enye miipia enye warede na nyeupe na anashika kitu kinacho uonekana kama unga ama mchanganyiko wa

mwanaume mmoja anawezakuwa mwalimu, mzazi au mlezi akimsaidia msichana mdogo ambaye anaonekana kuwa na sifa za down syndrome , katika kujifunza. Wote wawili wamejikita kwenye daftari lilio mbele yao huku msichana akishika kalamu na kuandika au kuchora. Mwanaume anaonekana kumpa maelekezo au kumwongoza. Mazingira yanaonekana kuwa darasani au chumba cha kujifunzia.

Kijana anaonekana amekaa kwenye kiti akiwa ameshikilia kitabu kinachoonekana kuwa na maandishi ya breli. Ameielekeza kichwa chake juu na anatabasamu kidogo akionyesha utulivu na labda mawazo mazito au ndoto. Nyuma yake kuna rafu za vitabu zikiashiria kuwa yuko katika maktaba, chuo kikuu au mahali pengine pa kusoma.

Ni darasani ambapo wanafunzi na walimu wapo. Mwanafunzi akiwa ameketi kwenye kiti ameinua mkono wake juu labda akitaka kujibu swali au kuuliza jambo. Mwanafunzi huyu anaonekana kuwa na kifaa cha kusaidia usikivu skioni na amevaa barakoa. Nyuma ya mwanafunzi huyo kuna mwanafunzi mwingine ambaye pia yuko darasani.

Kundi la watu wazima wawili na watoto wawili wakiwemo watoto wenye ulemavu wakishiriki katika shughuli ya kujifunza au kucheza. Inaonekana kama mpangilio wa elimu maalum. Mmoja wa watoto yuko kwenye kiti cha magurudumu na anacheza na vitu vya rangi. Mtoto mwingine pia anaonekana kuwa na mahitaji maalum na anacheza na vitu zao.

Mwanamke na mwanaume wanatumia lugha ya ishara. Mwanamke anaonekana akitabasamu na anaweza kuwa anawasiliana na mwanaume ambaye amekaa mbele yake. Wote wawili wanaonekana kuwa ndani ya nyumba au ofisi, kulingana na mkutadha wa picha. Wanaweza kuwa wanajifunza au kufanya mazoezi ya lugha ya ishara.

Mwalimu mwanamke akishirikiana na watoto wawili, kijana mmoja wa kiume aliyevaa fulana ya kijani kibichi anayetumia kiti cha magurudumu, na msichana mdogo mwenye nywele zilizosokotwa. Wote wapo mezani na wanaonekana kujishughulisha na shughuli za kujifunza au kuchora kwani msichana ana kalamu ya rangi mkononi.

Mwanamke anaonekana akimsaidia msichana mdogo kuvaa kifaa cha sikioni. Msichana huyu ambaye anaonekana kuwa mchanaga anaonyesha umakini wakati anachora au kuandika kwenye kitabu chake. Huku akiwa ameketi kwenye meza. Mwanamke huyu anatoa huduma kwa upole na kujali akihakikisha faraja ya mtoto.

Msichana mdogo akiwa amevaa vipokea sauti masikioni na anaonekana kutazama mbele kwa makini. Ameketi kwenye dawati au meza karibu naye. Upande wa kulia kuna mwanamke ambaye anaweza kuwa mwalimu, mzazi au mlezi akionekana kuwasilisha naye au kutoa maelekezo. Mazingira yanaonekana kuwa darasani au chumba cha kujifunzia kutokana na uwepo wa viti.

Watoto watatu ambao wanonekana kuwa na umri wa miaka kati ya tatu hadi tano. Mtoto wa kati ana nywele za rangi ya dhahabuna tabasamu ya furaha inaonekana ana downs syndrome kutokana baadhi ya tabia za usoni zinazohusiana na hali hii. Rangi yake ya ngozi ni nyeupe.

Watoto watano wanaonekana kushiriki katika shughuli. Wote wakiwa wameketi kwenye viti vya magurudumu na wamezungukwa na mipira mikubwa ya njano. Hii inaashiria kuwa wanaweza kuwa wanacheza mchezo au wanafanya mazoezi ya riadha. Mtoto aliye mbele kabisa ana tabasamu pana usoni akionyesha furaha au shamrashamra kutokana na shughuli wanayofanya.

Mwanamke ambaye huenda ni mtaalamu wa usemi anashikilia herufi na anaonekana kumfundisha mtoto kitu, labda jinsi ya kutamka sauti hiyo au kutambua herufi. Wote wawili wanaonekana kuwa katika mazingira ya kujifunza au tiba.